Juu ya kabati nyeupe , mwonekano wa faili ya ofisi imepangwa kwa utaratibu . Nyundo hili linajumuisha faili zenye rangi tofauti kama buluu, nyeusi na kijani , kila moja likiwa limejaa nyaraka . Baadhi ya mafaili haya yamefungwa kwa namba ili kuifadhi yaliyoko ndani yake kwa usalama. Taswira hii inaonyesha madhari ya kawaida ya ofisi ikisisitiza umuhimu wa kuifadhi na kupanga kumbukumbu muhimu.

Kitabu cha shule kimewekwa juu ya meza ya mbao. Jarada lake la rangi nyingi lina kichwa cha habari kinachosomeka afya, usalama na adabu. Ni kitabu cha pili cha kusoma katika mfululizo huo. Picha kwenye jalada zinaonyesha watoto mbalimbali wenye furaha. Mmoja akisafisha meno, mwengine akijifunza mafunzo ya usalama na mwengine akitabasamu.

Ukumbi mpana na mtupu umeandaliwa vizuri kwa ajili ya tukio. Ukiwa na safu ndefu ya meza na viti vyeupe vya plastiki vilivyopangwa kwa utaratibu. Sakafu yake safi imepambwa kwa vigae vya rangi ya kahawia na kijivu, vikigawanya eneo hilo. Dirisha kubwa lenye nondo na milango ya mbao viko upande wa nyuma. Kwenye ukuta wa mbele, sanduku jekundu la zima moto limebandikwa, likikamilisha mandhari ya chumba hiki kilicho tayari kwa mkusanyiko.

Mguzo ndefu mweupe wa bendera umesimama kwa urefu katikati ya bustani iliyotunzwa vizuri. Msingi wake wa zege umezungukwa na maua ya manjano yanayovutia. Nyuma yake, kuna eneo kubwa la majani mabichi yaliyokatwa vizuri na miti mirefu yenye afya. Kwa umbali, tanki kubwa jeusi la maji linaonekana kando ya bango la eneo la kukusanyikia wakati wa dharura ya moto, vikikamilisha mandhari hii tulivu na iliyopangwa vizuri.

Kikosi kizima cha wanariadha wa Kenya wa michezo ya walemavu kimepiga picha ya pamoja kwa furaha ya fahari, wakiwa wamevalia sare zao za rangi ya kitaifa wanashikilia kwa pamoja hundi kubwa ya mfano wa shilingi milioni tano. Mmoja wa wanariadha ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu mbele ya wenzake. Tukio hili linaashiria mafanikio ya utambuzi wa juhudi zao mbele ya bango ya wafadhili wao.

Timu ya Kenya, ikiwemo wanariadha wenye ulemavu, inawakilisha nchi kwa heshima na kwa ufahari mkubwa katika gwaride la kimataifa. Wakiwa wamevalia sare nyekundu zinazongaa na kupambwa kwa shanga za kitamaduni, wanapita mbele ya umati mkubwa uwanjani. Mwanamke jasiri aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anapeperusha bendera ya taifa juu akiongoza msafara huu wa mashujaa katika jukwaa la dunia.

Bango la kielimu lenye maelezo ya kina kuhusu maji, limebandikwa ukutani. Kichwa chake kikuu kikitangaza kwa herufi kubwa, maji ni uhai, ikiimiza umuhimu wa kutunza kila tone. Bango hili limegawanywa katika sehemu zinazoeleza vyanzo vya maji, matumizi yake makuu, changamoto za uhifadhi na njia za kuyatunza. Picha ndogo ndogo zinasaidia kuelewa vyema ujumbe kuhusu uchafuzi na pia zinaonyesha vitendo vya uhifadhi kama kupanda miti na kuvuna maji.

Bango kubwa lenye rangi mbalimbali na maandishi ya kutia moyo limebandikwa kwenye ukuta wa mawe. Bango hili lina orodha na kanuni muhimu za shule zikiwa zimeandikwa kwenye viboksi vya rangi tofauti. Baadhi ya kanuni hizo ni pamoja na kuheshimiana, kutii sheria, kufanya kazi kwa pamoja na kuwatii walimu. Pia linahimiza wanafunzi kufuata ndoto zao, kuzingatia wakati na kamwe wasikate tamaa. Bango linasisitiza umuhimu wa kutumia maneno ya adabu na linamalizia na ujumbe unaosema wao ni familia moja.

Ukurasa wa kitabu cha kiada inaonyesha somo ya sarufi ya kiswahili. Picha cha somo kinaeleza matumizi ya maneno hiki na hivi. Kuna picha nne zilizopangwa kwa jozi. Jozi ya kwanza inaonyesha mwanaume aliyevaa nadhifu akishika kitabu kimoja na akishika vitabu viwili. Jozi ya pili inaonyesha mvulana akishika kiatu kimoja na kisha viatu viwili. Katika kila picha kuna sentensi za mfano zinazoelezea matumizi sahihi ya maneno hayo. Hii ni mfano mzuri wa jinsi vitabu vya kiada vinavyotumia picha kufundisha lugha.

Kwenye chumba chenye sakafu ya vigaya ya rangi ya udongo makabati mawili ya kuhifadhia viatu yamesimama kando ya kuta mweupe. Hiyo refu la rangi ambayo lina rafu zilizojaa mafaili na kompyuta ndogo kabati fupi jeupe lililo kando yake linachupa ya chuma ndani picha nzima haina umakini na kuifanya iwe vigumu kutambuwa maelezo mengine kwa uwazi kama bango lililobandikwa ukutani.

Ubao ya matangazo yenye rangi ya chungwa, umepambwa kwa zana za kujifunzia na kuvutia. Seheme ya juu lina bango jeusi lenye maandishi ya rangi mbali mbali yanayohimiza watoto kucheza, kujifunza na kukua pamoja. Chini yake, mabango mawili yaliyowekwa kando kwa kando yanafundisha tofauti kati ya kushoto na kulia, yakitumia michoro ya mikono inayoandika na watoto wananyosha mikono yao.

Mitungi miwili ya gesi ya kupikia imehifadhiwa kwa salama nyuma ya grili ya chuma ya kijani. Mtungi mmoja una rangi ya machungwa na mwingine unaonekana kuwa na rangi nyeupe iliyochakaa. Kwenye ukuta wa pembeni, kifaa chekundu cha kuzimia moto kimetundikwa kwa ajili ya tahadhari za kiusalama. Eneo hili la hifadhi linaonekana kuwa nje ya jengo, likiwa limejengwa juu ya ukuta mfupi wa mawe. Dirisha lenye fremu ya kijani linaonekana kwa nyuma.

Chumba cha kompyuta kinaonekana kikiwa na vifaa kadhaa vilivyopangwa kwenye meza ndefu. Kuna skrini, kibodi na panya kwa kila kituo cha kazi na baadhi vina vifaa vya sauti. Viti vya plastiki vyeupe vimepangwa mbele ya kila kompyuta. Tayari kwa matumizi. Dirisha lenye nondo na kijani linaruhusu mwanga kuingia. Na ukuta wa kijani unaonekana ukiwa na madoa. Hii ni taswira ya kawaida ya maabara ya kompyuta shuleni au kwenye kituo cha jamii.

Ubao mweupe wa darasani unaonyesha somo la lugha. Juu, tarehe Ijumaa, Februari, mwaka 2025 imeandikwa. Chini yake, kuna swali kwa herufi nyekundu. Na kisha orodha ya herufi ndogo za alfabeti ya Kiswahili imeandikwa kwa makini kwenye mistari. Rula ya manjano imewekwa wima katikati ya ubao, ikionekana kutumika katika ufundishaji. Hii ni picha ya kawaida ya mazingira ya darasani, ikionyesha mchakato wa kujifunza na kusoma na kuandika.

Wanaume watatu wako kwenye uwanja wa mpira wa miguu, mmoja aliyevaa jezi nyekundu na nyeupe na kaptura nyeusi anaonekana kuwa cocha anayetoa maelekezo , wanaume wengine wawili ambao ni wachezaji wenye ulemavu wa mguu wanasimama wakimskiliza huku wakitimia magongo, mmoja amevaa mavazi meusi na mwingine amevaa kigwanda cha kijani, nyuma yao kuna viti vya watazamaji vya rangi ya kijani na nyekundu ambavyo havina watu ,picha hii inaonyesha hali ya ushirikishwaji katika michezo.

Kundi la wachezaji wa dondi na viongozi wao wamekusanyika kwa picha ya pamoja ndani ya ukumbi wa mazoezi. Wachezaji kadhaa wenye ulemavu wameketi kwenye viti maalum vya magurudumu wakiwa wamevalia vifaa vya mchezo kama vile glovu na kofia za kujilinda. Mwanaume mmoja anayeonekana kuwa mgeni mashuhuri ameketi kati yao akiwa amevalia mavazi ya kifahari. Kwa nyuma wakufunzi wamesimama na mifuko wa kupigia ngumi ukinining'inia ikionyesha mazingira halisi ya mchezo huo.